Hili ni soko lenye shughuli nyingi. Watu wengi wamekusanyika wakiuza na kununua. Bidhaa nyingi kama mboga na matunda zimetandazwa chini. Watu wamevaa nguo tofauti, mwanamke mmoja ameketi chini ang'aa akionekana wazi.